Katika sehemu hii, mtu anatumia kpyuta yake, ili kutengeneza vitu, kwenye intaneti na kuweza kutengeneza vitu hivyo, ambayo vinaweza kumsaidia.

Mahali hapa ni mahali pa huduma centre mahali ambapo mtu anaweza kupata kusaidiwa kwa jambo lolote ambalo wangetaka kusaidiwa .Mahali hapa pia ni mahali ambapo cheti na vitu ambavyo vinatengenezwa.

Mtu huyu anaweza kuonyesha vifaa vyake kama pasipoti ambayo ameweza kupata na pasipoti hii inawezesha kuenda kwenye nchi zingine.

Wachezaji hawa wa timu ya Kenya wameweza kuhitimu na kuwa washindi, wanafurahia kwa kushinda timu hii na wamepewa kikombe ambacho wanafurahia sana.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika uwanja hii. Michezo hii ni michezo ya voliboli. Na kuna mashabiki ambao wanashabikia michezo hii ambayo inachezwa uwanjani.

Katika uwanja kuna mashabiki ambao wanashabikia timu ambazo zinacheza katika uwanjani humo. Pia timu hizi ni timu ya Kenya na timu zinginezo ambao wanashindana. Mashabiki hawa wanashabikia michezo hiyo kwa kuwa wanaburundika sana.

Kwenye uwanja hii kuna wachezaji wa timu mbili ambazo zinashindana . Timu hizi mbili timu ingine ni ya Bandari FC na timu nyingine ni ya shabiki ya Betika .Michezo hii inaendelea katika uwanja huu na kuna mashabiki ambao wanatazama wakishabikia wachezaji hawa .

Mashabiki hawa, wanawashabikia wachezaji wao, walio kwenye uwanja, wakicheza mchezo huu, wa kadanda na wanaonekana wakiwa na furaha kwa kuwa wachezaji wao wanacheza uwanjaani.

Rais William Samoei Ruto anaasalimia wanabunge waliosimama wakiwa na furaha baada ya kongamano ambao ulikuwa unaendelea bungeni.

Kalonzo Musyoka ni wa chama hii ambao kuna baraza ambao Kalonzo anaweza kuhutubia watu wa nchi hiyo ya Kenya.

Katika uwanja, kuna michezo ambayo inaendelea, mchezo huu ni timu mbili ambazo zinacheza mpira wa kadanda, na kuna watazamaji ambao wanatazama michezo hio ambayo inaendelea uwanjani.

Katika uwanjani humu kuna mchezo wa kandanda ambayo inaendelea na michezo hii inaburudisha watu wanaotazama mchezo huu, kuna watazamaji pia walio kwenye uwanja hii wanaona mchezo hiyo ikiendelea.

Watu hawa wameweza kupaka nyuso zao, kwa rangi tofautitofauti, kwa kuwa wanaweza kusafiri kutoka upande mmoja, hadi upande mwingine, na pia wanaweza kushiriki katika timu hizo.

Kwenye ofisi ya huduma unaweza pata kenye unataka kwa wakati mmoja. Unapanga foleni alafu unasaidiwa moja kwa moja. Mtu huwa anaingia ofisi anapata huduma kulingana na kenye anahitaji. Unaweza pata huduma ya NTSA , huduma ya kitambulisho au huduma yoyote bila matatizo yoyote.

Wachezaji hawa, ambao wako katika uwanja pale , ni wachezaji wa kdf, ni wachezaji ambao wanashii katika mchezo wa kadanda, ambao wanaweza kucheza michezo hiyo, na kuweza kuwa washindi.

Katika eneo hili, la huduma Kenya, unaweza pata huduma yoyote na unaweza kusaidiwa na waajiri ambao wameajiriwa kwenye ofisi hizi za huduma Kenya.

Katika huduma kuna watu ambao wameketi wakingoja kuhudumiwa. Wateja hawa wako kwenye viti vyao wakingoja laini hiyo kusonga ili wapate huduma.

Katika huduma Kenya watu wanaweza kupata usaidizi tofauti tofauti. Hapa ni mahali ambapo kuna watu ambao wamepanga laini wakiwa wakiuliza wakiwa na shida tofauti tofauti.

Naibu rais (William Samoe Ruto) na (Koome) na mlinzi wake wanatoka katika bunge wakiwa na mazungumzo hio, na pia washamaliza na wanaondoka katika bunge hilo.

Hapa ni mahali watu wanaweza kupata huduma na huduma hii inawezesha kusaidiwa kwa jambo lolote ambalo mtu angetaka kusaidiwa.

Kuna paspoti hili ambalo linaweza mtu kujulia na mtu anaweza kujilikana akiwa na paspoti hii kuwa yeye ni mkuregenzi wa nchi ambayo anaweza kuandikiwa.

Mama huyu anafundishwa jinsi anavyofinya na kutumia tarakilishi hii na tarakilishi hii ina mambo mengi ambayo inaweza kutumiwa kutengeneza vitu mtandaoni.

Naibu William Samoei Ruto anasalimia watu wakiwa kwenye uwanja, huku watu wana furaha wakisalimia rais William Samoei Ruto.

Mashabiki hawa ni washabiki wa timu ya Kenya na wanafurahi ya kuwa timu hiyo ya Kenya wameweza kukuwa washindi na pia wanashabikia timu hiyo yao Kenya.

Katika eneo hili kuna watu ambao wamepiga foleni kwa kuwa kuna fomi ambazo wanajaza. Kuna huduma ambazo inaendelea katika eneo hili.

Katika uwanja hii, unaweza kupata kuna washiriki ambao wanashiriki wakitazama michezo hii ikiendelea, na watu hawa wanaweza kusherehekea pia timu hizo zikicheza uwanjani.

Naibu rais Uhuru Mwigai Kenyatta na mke wake wanafanya maombi baada ya kuwa mshindi na kuwa rais wa nchi yetu ya Kenya.

Huduma ya serikali ni huduma ambao unahitajika kufanyika kwa hali ya juu. Unapata kwa wakati mwingine, msimamizi wa hiyo kituo huwaunganisha wafanyikazi wote na kuwaongelesha ili kuwapa huduma watu kwa hali ya juu. Huduma huo inaeza kulete manufaa mingi kwa wakenya.

Wachezaji hawa wako katika uwanjani wakifanya zoezi kabla ya mchezo kuaza huku uwanjani na humu kuna mashambiki pia ambao wako uwanjani wanaona timu hizo wakifanya mazoezi kabla ya mchezo kuaza uwanjani humu.

Naibu rais, William Samoei Ruto, na Martha Koome, ni watu na waziri ambao wameandikwa kwenye nchi ya Kenya ili, kulinda watu, na kufanya kazi kwa watu.

Kituo hiki ni kituo cha Huduma Center. Mahali unaweza kupata huduma yoyote. Na watu hawa wameweza kuketi kwenye viti hivi wakingoja laini kufika kwao.

Kuna watu ambao wameketi kwenye viti na wanaonekana wakiwa na furaha. Watu hawa ni wa chama cha mashindani ni chama ambao wamekusanyika na kuna mazungumzo ambao wanazungumza.

Kuna mwanasiasa ambaye watu wamesimama kando yake na wanaonyesha kuwa kuna ishara nzuri ambayo inaendelea watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha na kushangailia.

Katika uwanja hii kuna michezo ambayo inaendelea michezo hii ni michezo ya kandanda kuna wachezaji wa timu mbili na watu ambao wameketi wakitazama wanaweza kusherehekea na kushabikia timu hio ambayo inacheza.

Katika eneo hili kuna shughuli ambayo inaendelea. Kuna laptopi ambapo watu wanatumia kujaza fomi na pia wameweza kupanga laini kua kuna uandikishaji wa kazi inaendelea katika eneo hilo.

Naibu rais, William Samoei Ruto na Martha Koome wanapiga picha wakiwa wameshika cheti ambacho wameeza kupewa na naibu wa rais, William Samoei Ruto.

Chama hii cha jubilee imeweza kuonyesha mikono ambao zimeweza kusalimiana. Jubilee hii inamaanisha kuwa watu wameshikana pamoja. Jubilee kwa kuwa tuko pamoja inawakilisha kuwa watu wanafaa kuwa kwa pamoja.

Mchezo hii inaendelea katika uwanja huu na kuna zoezi inafanyika. Kuna watu wanaotazama mtu huyu akiruka katika uwanja hii.

Sehemu hii ni mahali ambapo watu wanafanya kazi ya kupewa passpoti na unaweza kupewa passpoti ambapo unaweza kutumia kusafiri kwenye nchi nyinginezo.

Mama huyu ni Rachel Shebesh. Ni mama ambaye anasimama na ulinzi wa afya na uzuri kwa jamii yote na anaweza kusimamia wamama wote.

Katika huduma centre ni huduma ambayo watu wanaweza kupata usaidizi wa kitu ambacho wangetaka kupata usaidizi na unaweza kusaidia kwa jambo lolote.

Paspoti ni kitu ama kifaa ambacho inaweza kusaidia watu kukata tiketi wanapotaka kusafiri kwenye nchi zinginezo.

Vitabu hivi ni vitabu ya paspoti ambapo watu wametengeneza paspoti zao na zimeweza kutoka, paspoti ni vifaa ambazo wanaweza kutumia wanapo enda ng’ambo na nchi zinginezo.

Katika eneo hili la Huduma Kenya mtu anaweza kupata huduma yoyote ambayo angetaka kusaidiwa na huduma hiyo inaweza kufanyika na mtu huyu kusadiwa.

Wananchi hawa ni wananchi wa nchi ya Kenya na wanaonekana wako na furaha kwa kua kuna mchezo ambayo ilikua inaendelea na mchezo hii ni mchezo ambao waweza kuwafurahisha.

Katika ofisi ya huduma tunapata waziri wa public service huwa anakuja kuwachunguza kuwa wanafanya kazi mzuri. Na huwa inakuwa sheria mzuri sana katika nchi yetu ya Kenya, na inasaidia kuleta huduma ya hali ya juu wakati waziri anatembea kuangalia kama huduma inafanyika kwa wakati mzuri.

Kalonzo ndiye mwenyekiti na ana baraza akizungumza vitu ambavyo ni ajenda ambayo mtu huyu ako na wafuasi wake wako wakisikiliza katika baraza hili.

Mahali humu ni mahali pa kutangaza taarifa na unapata kuna taarifa ambazo zinatangazwa kwa televisheni na kwa redio.

Mahali hapa ni kiwanja ambapo watu wanafanya michezo yao huku na katika uwanja hii kuna michezo ya kuruka na michezo hii, watu wanaweza kuruka kutoka upande moja hadi mwingine.

Michezo hii, ambayo unataka kufanyika katika kiwanja hii, ni mchezo wa bandari fc na timu nyingine , ambao wanaweza kushindania kikombe, timu hio ya bandari fc ni timu hio ya Kenya, ambao wanachezea nchi hio ,na pia ni washindani, hao wameshinda vikombe mingi sana.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika uwanja hii. Na mashabiki wanaweza kushabikia michezo hii ambayo inaendelea kwenye uwanja huu wa Gor Mahia.

Watu hawa walio kwenye huduma Kenya ni watu ambao wana usaidizi wa kufanya jambo lolote na kuweza kukusaidia kutengeneza cheti ama kutengeneza vifaa ambavyo vinapakikana katika nchi hiyo ya Kenya . Watu hawa wanapiga picha ili kuonyesha mmoja wao.

Huduma hii unaweza kupata huduma tofauti tofauti ambapo mtu anaweza kusaidia, kufunza kuweza kuhudumia kwa huduma yeyote ambapo unaweza kusaidia.

Timu hii ni timu ya nchi ya Kenya na nchi hii wana wachezaji ambao kila siku wanapoenda michezoni ni wachezaji ambao wanashindana kuleta vikombe katika nchi hii ya Kenya.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika uwanjani mashabiki hawa wanashabikia michezo hiyo wakiwa na furaha kwa kuwa watu hawa ambao wanacheza uwanjani wameweza kuwa washindi na wameweza kufunga mbao.

Katika eneo hili, ni eneo ambalo watu wanaweza kupata huduma tofauti tofauti. Mwanapolisi huyu anaweza kusaidiwa katika huduma Kenya mahali anaweza kupata huduma yeyote ile.

Katika ofisi ya Huduma Centre , watu huwa wanasaidiwa sanaa kwa sababu huduma mingi huwa zinaletwa katika mtaa fulani. Wakati mwingine unapata huduma hupatikana katika jiji makubwa. Unapata huduma mingi kwa wakati mmoja. Utaeza pata huduma za NTSA hizo zote kwa wakati mmoja bila matatizo yeyote.

Martha Koome ni naibu wa kwenye kiti la bunge na anahutubu jambo ambalo linahusu bungeni huku.

Katika eneo hili la huduma centre kuna vifaa ambavyo unaweza kupata katika eneo hii, na pia watu wanatoka katika ofisi hii wakiwa wanasaidiwa na kupata huduma.

Michezo inaendelea katika uwanja huu na watu wameketi wakishabikia michezo hiyo ambayo inaendelea katika uwanja hii. Mashabiki hawa wanaburudika na mchezo huu ikiendelea humo.

Kalonzo na Koome na watu wenzake wameeza kusimama wakipiga picha na waziri wenzake kudhibitisha kua walikua wamefanya kazi hio.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa ambalo limeweza kuandikwa jina ya mwenye cheti, mahali alipozaliwa, mwaka, alikozaliwa na sehemu alipozaliwa, jina la mzazi wake baba na mama.

Katika mchezo ya kandanda kuna timu ya wanaume na kuna timu ya wasichana . Siku hizi timu ya wasichana imenawiri sana na katika timu hizi wanaweza kucheza mpaka katika bala la Afrika ama hata kwenye ulimwengu ya dunia.

Maonyesho ya kilimo hukuanga wanafundisha wakulima jinsi ya ukulima. Jinsi wanaweza kufuga Ng'ombe, wanaweza kufanya biashara, wanaweza kupanda mimea hasa kwenye jiji yetu Nairobi inafanyika kila mwaka.

Wakati wa upigaji kura kuna zoezi la kuchukua vidole ili wakati unapiga kura wanaeza kutumia ili wafanye hesabu. Zoezi hii huwa inafanyika wakati...

Mchezo ya kandanda ni mchezo ya wachezaji kumi na mmoja. Katika wachezaji hao kumi na mmoja kuna goli kipa, mlinzi lango, kuna walinzi na kuna wenye wanaeza kufanya mashambulizi. Katika mchezo ya kadada kuna upande mbili na kuna ya wasichana na kuna ya vijana.